Duka la nguo lenye bidhaa tofauti za kuvaliwa, zilizokunjwa na zilizoning'inizwa na viatu vilivyopangwa juu. Hizo ni pamoja na mashati, jaketi, labda suti au mavazi ya kitamaduni. Muundo wake ni wa kisasa ukiwa na rafu nyeupe zenye umbo la mviringo zilizopangwa vizuri, na raki za nguo za simu. Nyuma kuna vitambaa au nguo za rangi mbalimbali. Sakafu ni vigae vyenye rangi nyepesi na taa zinaonekana kufanya nafasi ionekane angavu na ya kuvutia wateja.

Ni duka lango linaloitwa max likiwa kwenye jengo la maduka dirisha kubwa la kioo linaonyesha nguo mbalimbali zikiwa zimetundikwa ndani ya duka, kwenye mlango kuna bango kubwa la matangazo lenye picha ya mwanaume aliyevaa jinsi ,mwanamke mmoja anatembea karibu na mlango mwangaza ndani ni mkali na linaonekana kuwa ni duka la kisasa lenye nguo za kike na kiume.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la nguo, kwenye mlango kuna ishara wenye jina la duka ndani kuna mapambo na manekini au mifano ya binadamu zilizovalia nguo na rafu za nguo zilizipangwa vizuri, wateja kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya duka hilo, baadhi yao wakiwa wamevaa, barakoa, inaonekana kama duka la kisasa ndani ya jengo kubwa la biashara.

Duka la nguo labda ni za mitumba au bei nafuu kutokana na jinsi zilivyopangwa kwenye virundu chini. Ni za aina mbalimbali kama vile suruali, mashati, koti na pia mabegi kadhaa juu ya meza. Mlangoni tunaona ishara nyekundu kuwa ni sehemu ya nguo za watoto zote.

Duka la nguo ambalo kwenye dirisha la vioo kuna mannequins zilizovalia mavazi, zikionyesha mitindo mbalimbali. Zilizo ndani zimewekwa kwenye rafu na stendi. Mlangoni kuna bango lenye orodha ya bidhaa na bei. Linaonekana kuwa la kisasa na limepangwa vizuri.

Duka la nguo linaonyesha rafu zikiwa zimejaa fulana za wanaume za rangi tofauti kama vile manjano, nyeupe, rangi ya chungwa, nyekundu na blue . Pia kuna mabango yaliyo na bei ya fulana hizo kuanzia shilingi mia nane hadi shilingi elfu moja na mia moja za Kenya. Kuna nguo zingine zimening'inizwa kwenye reli.

Rundo la mashati yaliyopangwa kwenye makabati ya mbao na kwenye rafu za chuma. Mashati haya yana rangi na miundo tofauti yakiwa yamepangwa kwenye ustadi. Inaonekana kama duka la nguo, labda nguo zilizotumika au nguo za mtindo wa michezo. Juu ya rafu kuna vitu vingine vilivyopangwa, labda nguo nyingine au matandiko.

Duka la nguo ambapo kuna safu mbili za nguo zilizopangwa kwenye raki katikati ya duka, kila upande wa duka pia kuna raki za nguo, kuna viti viwili vyeusi katikati ya hiyo duka, sehemu ya nyuma ya duka ina ngazi kuelekea ghorofa ya juu na kuna bango kubwa, taa nyingi zimewekwa kwenye dari kutoa mwanga.

Hili ni duka la mitindo lenye bidhaa mbali mbali za mapambo na urembo. Kwenye rafu kuna manukato, mikufu, bangili, saa na bidhaa zingine za kifahari. Duka hili linaonekana kuwa sehemu ya kutoa huduma ya rejareja zinazo husisha bidhaa za mitindo na urembo na lina mpangilio mzuri wa kuonyesha bidhaa zake kwa wateja.

Ndani ya duka la nguo ambapo kuna nguo nyingi za wanaume zikiwa zimewekwa kwenye rafu na zingine zimening'inizwa. Upande wa kushoto kuna skrini kubwa ya televisheni inayoonyesha video ya wanamitindo waliovaa nguo za duka hilo. Katikati ya upande wa kulia kuna fulana, shati la polo na kaptula za rangi mbalimbali, zikiwa na mabango yanayoonyesha bei, kwa mfano fulana zenye bei ya shilingi za Kenya mia tisa. Chini ya nguo hizo kuna mirundo ya suruali za jeans na nyingine zilizokunjwa vizuri.

Duka la nguo au viatu la watoto, okoa bidhaa zilizopo zinaonekana kua za watoto. Kushoto kuna stendi nyeupe yenye makabati ya viatu, vingine vyenye michoro, au mapambo ya wanyama. Kwa upande wa kulia kuna rafu ndefu iliyojaa viatu za michezo vya ukubwa na rangi tofauti.

Maonyesho ya bidhaa za mavazi na mapambo ndani ya duka. Katikati kuna mwanaserere amevalia kofia kubwa, miwani nyeusi na nguo iliyo na rangi ya kahawia na nyeupe. Karibu na mwanaserere huyo kuna meza zilizo na mapambo mbalimbali kama mikufi, hereni na viatu. Mifuko na kofia zingine zinaonekana nyuma kwenye rafu.

Ni sehemu ya duka kubwa la nguo za watoto ambapo kuna nguo nyingi zimening'inizwa kwenye raki, na zingine zilizokunjwa kwenye rafu. Kati ya raki za nguo kuna benchi moja nyeusi yenye miguu mieupe. Kwenye ukuta ya nyuma kuna bango linaloonyesha nguo za wasichana wa umri wa miaka 4 hadi 14.Duka linaonekana kuwa kubwa lenye mwanga.

Ni duka la nguo ambapo kuna safu nyingi za nguo zilizotundikwa kwenye stendi zikiwemo sketi, suruali, mashati na kadhalika. Duka linaonekana kuwa na utaratibu. Kuna mwanaume mmoja amesimama karibu na stendi ya nguo. Inaweza kuwa duka la nguo za mitumba au nguo mpya zinazouzwa kwa bei nafuu.

Duka la nguo lililoko ndani ya jengo, dirisha la mbele linaonyesha mannequins zilizovalia mavazi tofauti tofauti na kuna skrini kubwa ya dijitali inayoonyesha picha ya wanaume wawili waliovalia fulana. Ndani kuna nguo zimewekwa kwenye rafu na stendi zikionyesha kuwa ni uuzaji wa kisasa wa rejareja.

Safu ndefu ya nguo zilizotundikwa kwenye kitudikio cha nguo chenye chuma na mbao za kushikilia. Nguo hizo zina mitindo na rangi tofauti. Hapa panaonekana ndani ya duka la nguo, labda la mitindo au duka la rejareja. Hii inaashiria biashara ya kuuza nguo. Sakafu ina vigae safi na vieupe vyenye kupendeza.

Ndani ya duka la mapambo na nguo likiwa na bidhaa nyingi za kuuzwa. Katikati kuna meza ya duara yenye vyombo viwili iliyopambwa na mapambo ya vifaa vya kike. Juu ya meza kuna pochi ya dhahabu, vitu vya dhahabu na vipuli. Katikati kuna stendi ya kielelezo cha mwanamke ambayo imevaa skafu ya kijani na dhahabu na mkufu wa dhahabu. Kila upande wa meza kuna stendi mbili za mapambo zilizopangwa na mkufu na vipuli.

Duka la warembo lenye picha na mionyesho linalouza miwani na bangili za mikono, lina rangi ya weupe na mistari mwekundu.

Gari jeusi linalo fanana na gari la familia likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Lina Milango minne na madirisha meusi. Magurudumu yake yana spoki nyingi na nyuma yake kuna jengo ambalo linaonekana kuwa sehemu ya maegesho ya ghorofa.

Kundi la watu wamekusanyika eneo la wazi linaloonekana kama shamba au bustani kubwa, wengine wamekaa na walioketi chini. Magari kadhaa yameegeshwa apo, mwanamke mmoja katikati amevalia mavazi yenye mapambo kisha kuna miti, majengo machache yanaonekana kama tukio la kijamii.

Eneo ya maonyesho au banda la magari. Gari jeusi lenye taa zilizozungukwa na wekundu liko katikati huku mengine meupe na yenye aina tofauto yakiwa kando. Inaonekana ni gari mpya au lililotumika kidogo. Sakafu ina vigae vyeupe vilivyo safi na mazingira ya jumba hiki ni matulivu.

Sehemu ya ndani ya gari hasaa kiti cha dereva na abiria wa mbele na vya nyuma vilivyotengenezwa kwa ngozi nyeusi, mlango wa nyuma umewachwa wazi, na inaonekana gari lina dirisha la paa. Hii inaashiria mada ya huduma za kifedha, labda inahusika na kuuza au kununua magari.

Ni sehemu ya dashibodi ya gari, hasa spidomita na kipimo cha mafuta. Inaonesha kasi hadi kilomita 260 kwa saa, na mshale wa mafuta unaonesha kuwa tanki la mafuta lina nusu. Hii inaashiria sehemu ndani ya gari, na inaweza kuhusika na huduma za kifedha kama bima ya gari au uuzaji wa magari.

Hili ni gari la toyota ambalo ni basi dogo linalojulikana sana kwa usafiri wa umma limeegeshwa kwenye eneo la changarawe, lina rangi ya kijivu na lina nambari ya usajili ya nchini Kenya ,nyuma kuna miti mirefu mingi yenye utulivu anga ni la jua na mawingu ni mweupe na ya buluu.

Gari kubwa jeusi la kifahari linaonekana likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Lina magurudumu makubwa yenye rimu maridadi. Nyuma yake kuna madirisha makubwa yanayoakisi mazingira. Mahali pale pametunzwa vizuri na pana sakafu nyeupe iliyo safi.

Gari dogo jeupe aina ya Suzuki Alto likiwa limeegesha nje, nambari ya usajili wa gari hilo unasomeka, KDA 990 J, ambayo inaashiria gari hilo limesajiliwa nchini Kenya, kando kwenye nyasi fupi, na ukuta uliojengwa kwa mawe.

Kundi la watu wakiwa nje mahali penye nyasi na miti, kuna magari kadhaa yaliyopaki ikiwa pamoja na gari kubwa lenye rangi ya fedha mbele. Baadhi ya watu wameketi chini kwenye nyasi huku wengine wamesimama. Mwanume mmoja amevalia shati jeupe na suruali nyeusi anatembea katikati. Mwangaza wa jua unaonekana wazi na inaonekana kama ni tukio la nje labda mchana.

Gari jeupe la kisasa limepakiwa barabarani au kwenye maonyesho ya magari. Namba ya simu au habari nyingine zimeandikwa kwenye kioo cha mbele ikionyesha kuwa ni gari la kuuzwa. Nyuma yake kuna maua na miti mizuri iliyopandwa kando ya barabara hiyo. Pia kuna nyaya za stima zinazopita juu mbele ya jengo lenye ghorofa nyingi.

Sehemu ya ndani ya gari ikilenga upande wa dereva. Kuna husukani, dashibodi na viti vya mbele. Milango ya gari imefunguliwa kidogo na kuna gari jingine jeupe nyuma yake. Rangi ya gari hii inaonekana kuwa nyekundu ya kahawia. Kando kidogo kuna kuta la kijivu na weupe lenye madirisha.

Gari ndogo ambalo lina rangi ya fedha la abiria likiwa limipita kwenye eneo la changarawe. Lipo kwenye hali nzuri na linaweza kutumia katika usafiri wa abiria ama mizigo. Magurudumu yake ni meusi. Miti na mimea ipo nyuma yake . Hali ya hewa inaonekana kua na jua na anga ni ya buluu.

Lori la kubebea magari likiwa na magari kadhaa yenye miundo na aina mbalimbali juu yake. Gari hili lina magari matatu ya abiria likiwemo gari jeupe. Barabara ni ya lami na anga ni la mawingu ya bluu na meupe machache na inaonekana kama jua linaangaza vyema.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye nyasi. Magari yote yenye yana nambari za usajili za kenya na yanatofautiana tu kwa rangi. Kuna gari la buluu, jeusi na jeupe. Kwa nyuma kuna miti mirefu na milima ikiashiria kuwa eneo hili lipo nje ya mji au lina mazingira ya asili.

Eneo la usafishaji ya magari, ambapo kuna magurudumu manne. La kwanza likiwa linasafishwa kwa maji yenye nguvu nyingi. Gurudumu hili lina rimu ya fedha. Mengine yanaonekana yakiwa nyuma yake . Hii linasafishwa kwenye eneo la zege, ambalo linaonekana kua na maji.

Hili ni gari linaloonekana kama mitsubishi pajero ikiwa limepaki mahali fulani ndani ya jengo. Rangi ya gari hii ni fedha au kijivu. Mbele kuna chuma na pia ulinzi wa pembeni. Magurudumu yake yanaonekana kuwa ya uwezo wa kutembea katika barabara mbaya. Mwangaza ni hafifu na nyuma ya gari hili kuna gari jingine jeusi linaloonekana kidogo.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa kwenye maegesho. Inaangaziwa kutoka nyuma ikionyesha taa za nyuma na jina la gari. Jengo nyuma ya gari lenye maandishi na alama ya biashara upande wa nyuma wa gari. Inaonekana ni wakati wa mchana na gari likiwa katika hali nzuri.

Mfanyibiashara, au muuzaji wa magari akijaribu kuongea na wanandoa ili kuwauzia gari, mfanyibiashara huyo amevaa suti na akishikilia kibao chenye nyaraka, alionyesha utaalumu. Wanandoa wanaonekana kufurahia mazungumzo hayo, na wanaonekana wako kwenye sehemu ya kuonyesha magari.

Jengo la kisasa ambalo linaweza kuwa chumba cha maonyesho cha gari, kuna safu ya magari meupe, meusi, na jekundu, yakiowekwa nje, tayari kwa kuangaliwa, au kuuzwa. Jengo lina madirisha makubwa na linaonekana kuwa sehemu ya biashara ya magari.

Gari jeupe labda aina ya Subaru, kutokana na muundo na nembo iliyo mbele yake, limeegeshwa nje ya ua wa chuma wenye waya, na kuna mengine meusi yaliyoegeshwa nyuma. Inaonekana linauzwa kwenye eneo la wazi au soko.

Uwanja ulio wazi ambapo magari mengi ya rangi na aina mbali mbali, yameegeshwa. Kando kuna miti mirefu ikizunguka uwanja huo. Kwa ukaribu ni gari ndogo jeusi likiwa pia limeegeshwa kwenye eneo hilo la nyasi. Gari hili lina rimu za fedha na nyekundu. Jua linawaka, mawingu ni meupe, na hali ya hewa ni tulivu.

Hii ni sehemu ya gari, hasa upande wa dereva, na abiria wa mbele, viti zinaonekana kuwa vya ngozi, na rangi ya kahawia isiokolea. Dashbodi ina skrini ya kidijitali, redio, na sehemu ya kudhibiti hali ya hewa. Gari hili lina usukani wenye nembo ya Toyota , na gear ya moja kwa moja. Mazingira ya gari yanaonekana kuwa safi, na yenye kupendeza.

Wanaume wawili wako katika chumba cha maonyesho au kituo cha huduma. Mmoja aliyevaa suti anaonekana kuchomoka au kuchomoa cheti chao kwenye gari la umeme. Mwigine aliyevaa shati jeupe amesimama karibu naye na anaonekana kumtizama au kufuatilia anachokifanya.

Injini ya gari ikiwa imefunguliwa inaonekana kuwa chafu kidogo na vipuri mbalimbali kama vile battery nyekundu na mabomba vinaonekana wazi. Kuna maandishi ya Toyota ambayo yanaashiria aina ya gari hili. Inaelezea mada ya huduma za kifedha zinazohusika na magari labda kama sehemu ya ukaguzi kabla ya kununuliwa au kuuzwa.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi, upande wa kushoto kuna lori gari ndogo aina ya isuzu , mbele ya lori hilo kuna alama ya themanini ikiashiria mwendo wa kasi ya juu. Karibu na gari hilo kuna magari mengine yakiemo lori ndogo jeupe na gari nyeusi aina la subaru ambalo sehemu yake ya nyuma ndio inaonekana vizuri. Hii inaonekana kuwa mahali pa wazi labda katika uwanja wa maonyesho ya magari au maegesho.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wote wakiwa wazungu wamesimama nyuma ya dawati la mapokezi au la mauzo ndani ya chumba chenye madirisha makubwa. Mwanamke amevaa koti la kahawia, huku mwanaume akiwa amevalia suti na tai akishika kalamu. Kwa nyuma kuna gari jeusi linaloonekana likiwa limeegeshwa kwenye chumba kingine na madirisha makubwa yanayoonyesha mazingira ya nje. Hapa ni ndani ya chumba cha maonyesho ya gari.

Gari limeegeshwa kwenye barabara. Lina taa za kisasa na muundo wenye mistari mikali. Magurudumu yake ni makubwa na yenye rimu za kuvutia. Nyuma kuna majengo kadhaa na mimea ikionyesha mazingira ya mjini au ya makazi. Rangi lake ni nyeupe safi na linaonekana kuwa katika hali nzuri sana, labda ni mpya au imetunzwa vizuri. Kuna kibandiko chekundu chenye maandishi kwenye kioo cha mbele.

Gari la aina ya Toyota linaonekana kama mfululizo wa themanini likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Lina rangi ya bluu iliyokolea na sehemu ya chini yenye rangi ya kijivu isiyokolea, ina matairi makubwa na limekuwa vitu vya safari kama vile chuma ya mizigo juu ya paa na ngazi ya kupanda iliunganishwa nyuma, pia gurudumu la ziada limewekwa nyuma ya gari hiyo. Namba za usajili zinaonekana kuwa za Kenya na linaonekana kutumika katika safari ndefu au maeneo yenye barabara mbovu.

Hili ni lori kubwa maalum kwa ajili ya kusafirisha magari, ina ghorofa mbili na inaweza kubeba angalau magari manne. Magari hayo ni meusi na meupe. Gari moja jeupe liko juu kabisa na lingine jeupe liko chini, pamoja na gari jeusi. Kuna mandhari ya nje, labda kwenye karakana au kiwanda. Watu wachache wanaonekana karibu na lori hili.

Hii ni safu ya magari matatu ya kifahari yakiwa yameegeshwa kwenye maonyesho ya magari. Gari la mbele kabisa ni la rangi ya kijivu likifuatwa na gari jeupe na gari lingine linaonekana kwa mbali. Magari yote yanaonekana kuwa Katika hali nzuri.

Ndani ya gari ikionyesha upande wa viti vya dereva na abiria wa mbele vikiwa katika hali nzuri na vimetengenezwa kwa ngozi nyeusi. Pia paa la gari lina sehemu inayoweza kufunguka. Inaashiria gari la kisasa, huenda ni ya familia. Ukuta wa jengo la mawe unaonekana pembeni huku jua likiangaza vyema kuashiria mazingira matulivu.

Soko la wazi la sanaa na ufundi wa jadi labda katika eneo la watalii au la kawaida la vitu vya kitamaduni, kuna bidhaa nyingi za mbao zilizochongwa kama vile sanamu za wanyama mfano wa tembo na twiga. Vinyago na mapambo ya mikononi, zimewekwa juu ya vitambaa vikiashiria mpangilio mzuri. Mwanaume aliye upande wa kushoto anaonekana akizipanga na kuziuza.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na milundo ya mboga na matunda yaliyopangwa vizuri. Mbele kuna rundo kubwa la nyanya, pilipili hoho za kijani na vitunguu. Kwa mbali kuna watu kadhaa na bidhaa zingine kama vile shuka, pazia na nguo zinanouzwa.

Hili ni jengo kubwa lenye ghorofa nyingi ambalo limepambwa kwa michoro ya rangi mbalimbali na yenye mitindo ya kitamaduni. Rangi zinazotumika ni za kuvutia na michoro inalipa jengo hilo sura ya kipekee na ya kisanii. Chini upande wa kulia kuna rundo la takataka kwenye mifuko na baadhi zikionekana zikiwa wazi zikilala karibu na ukuta. Mabango yako yaliyoandikwa weka jiji safi. Upande wa kushoto kuna sehemu ya jengo lingine au muundo na mbele yake kuna pipa za takataka au chombo cha kukusanyia taka. Watu wachache wakitembea mbele ya jengo hilo.

Bidhaa za mikono, hasaa mikoba na viatu vya asili, zilizotengenezwa kwa kutumia nyenzo kama vile ukilu na ngozi, ina muundo wa rangi tofauti na viatu vina shanga za kuvutia. Bidhaa hizi zimepakiwa na huenda zinauzwa katika soko au duka la ufundi. Uwepo wa mikono ya mtu unaoshika bidhaa unaashiria shughuli ya mauzo.

Eneo la barabara likiwa na masoko madogo madogo ya kuuza bidhaa zikiwemo viatu na nguo za miundo na aina tofauti zilizopangwa kwenye rafu na kwenye maonyesho ya bandia. Watu wachache wanatembea barabarani na gari moja jeupe limeegeshwa upande wa pili wa soko hilo.

Ni soko la wazi au duka la mitaani linalouza viatu vya aina mbalimbali. Vimepangwa chini kwenye kitambaa na pia vimening'nizwa juu. Kuna aina nyingi kama vile buti na viatu vingine vya kawaida. Inaonekana kama biashara ndogo inayouza bidhaa za mitumba au za bei nafuu.

Eneo la soko likiwa limejaa nguo nyingi zilizorundikana chini na zilizo ninginizwa kwenye kamba au mabati ukutani, kuna mti au boriti kubwa ya mbao imelala katikati yake ikionyesha mazingira yasiyopangika, mavazi yana rangi na michoro tofauti zikashiria bidhaa mbalimbali zinazouzwa na mitumba au bei nafuu, takataka pia zipo.

Duka la viatu likiwa na safu nyingi za viatu vilivyopangwa kwenye rafu na chini. Kuna viatu vya aina tofauti kama vile buti vya michezo na vya kawaida. Kuna mtu anayetembea kando ya eneo hilo. Duka linaonekana kuwa na bango linaloweza kuwa jina la duka hilo.

Soko la ndani lililojaa bidhaa za kitamanduni na Sanaa za mikono. Pande zote mbili za njia kuna maduka madogo yanayouza vitu mbalimbali kama vile mikoba, mapambo, nguo na sanamu za wanyama kama twiga. Kuna watu wachache wakitembea kwenye njia hiyo na muuzaji mmoja ameketi kwenye kiti. Soko linaonekana kuwa seheme ya watalii au wapenzi wa Sanaa za mikono.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wachuuzi wameketi wakingojea, wateja wanauza mboga na matunda walioweka mbele yao. Kuna mwanamke mmoja amekaa katikati akitabasamu akiwa amevalia fulana ni nyeupe. Jua inaonekana ikichomoza kwa umbali na kufanya soka kuwa angavu. Hii inaashiria biashara ya kawaida katika masoko wazi.

Ndani ya soko la kuzuia bidhaa ambapo meza nyingi za mbao zimetumiwa kuweka bidhaa. Meza hizi zimefunikwa kwa magunia inaashiria kuwa soko hili limefungwa kwa muda au limeandaliwa kwa ajili ya siku inayofuata. Soko hili laonekana kuwa katika hali ya uzee na namba zimeandikwa kwa mkono kwenye meza, labda kwa ajili ya kuonesha namba za vibanda.

Soko la wazi ambapo kuna meza mbili ndefu zikijaa mboga za majani. Mteja mwanamke amesimama akizungumza na muuzaji. Paa la soko limetengenezwa kwa turubai na kitambaa. Hii inaonyesha shuguli za kibishara sokoni.

Hili ni duka la mboga likiwa na aina mbalimbali za matunda na mboga. Kuna vitunguu vilivyo sokotwa vikiwa vimetundikwa juu, ndizi, matango, nyanya, viazi vitamu na mboga za majani. Hii inaashiria wingi wa mazao safi yanayopatikana sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Duka au soko la bidhaa za sanaa na ufundi wa kiafrika. Kuta na rafu zimejaa vitu mbalimbali kama vile vinyago vya mbao, sanamu za wanyama na watu, picha na bidhaa za ngozi zingine zimetundikwa ukutani. Imeumbwa kwa umbo la tembo na wanyama wengine. Mwangaza inaonekana kutoka juu ukiangazia. Watalii au wakazi wanaweza kuzinunua.

Mandhari ya mjini kutokana na aina ya majengo na mitindo ya ujenzi. Baadhi yakiwa katika hatua za ukarabati. Huku kukiwa na nguzo za taa na nyaya zinazoonekana. Kwa kulia ni leupe na limekamilika zaidi, katikati ni la rangi la kijani kibichi lililo wazi likiwa na madirisha mengi madogo meusi. Chini kuna mimea au miti midogo midogo. Anga linaonekana kuwa la bluu iliyokoza na mawingu machache, na kuna mwanga mzuri wa jua unaoonyesha maelezo ya majengo.

Majengo ya kisasa ya ghorofa yanayo kuwa makazi au ofisi. Mbele ya majengo hayo kuna eneo la kucheza watoto likiwa na bembea na vifaa vingine vya michezo. Hii inaashiria mazingira ya makazi ambayo yamejengwa na kuzingatia familia na mahitaji ya watoto.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kuwa ghorofa au jumba la makaazi. Ina kuta za matofali ya rangi ya kahawia na sehemu za rangi nyekundu na nyeupe. Kuna madirisha mengi ya mraba na makubwa yanayoakisi mwanga wa jua au taa. Chini ya jengo hili kuna mwangaza wa jua au taa na majani michache ya mimea yanayoonekana upande wa kulia. Hii inaashiria biashara ya majengo labda inauzwa au inakodishwa.

Kundi la nyumba zenye majumba ya kisasa zilizojengwa kwa mtindo mzuri zikiwa na kuta nyeupe na sehemu za kijivu. Zina madirisha makubwa na paa zenye mteremko mdogo. Kuna maeneo ya kijani kibichi yaliyopandwa mimea na vichaka katikati kisha barabara ya kuingilia imetengenezwa kwa vigae vya zege vilivyopangwa kwa umaridadi. Anga la bluu na safi linaashiria hewa nzuri.

Hiki ni kiwanja kikubwa cha ardhi kilichowazi kikiwa na miti michache na majani makavu. Nyuma ya kiwanja hicho kuna majengo kadhaa ya makazi baadhi yakiwa na kuta za mawe. Anga ni la buluu na weupe likiwa na mawingu machache.

Sehemu ya nje ya jengo la kifahari au nyumba. Mbele kuna veranda yenye kiti na meza nje na imetengenezwa kwa kioo na chuma. Chini kuna bustani ndogo iliyopandwa nyasi na miti michache. Upande wa kushoto kuna jengo dogo lenye ngazi za chuma zinazozunguka. Eneo lote limezungukwa na ukuta wenye waya wa umeme juu yake, unaoashiria usalama. Anga ni blue na kuna jua kali.

Jengo refu ambalo bado liko katika hafla ya ujenzi, sehemu kubwa imejaa madirisha na kuta za saruji na inaonekana kama ni la ghorofa. Pia kuna mbao zilizowekwa kama miti ya kujenga. Kwa upande mwingine kuna jengo dogo lililofunikwa kwa mabati. Anga inaonekana wazi na kuna mawingu machache, jua likiangaza na kuashiria sehemu ndogo ya kivuli.

Ukuta wa nje uliotengenezwa kwa matofali yenye muundo wa kupishana wa rangi nyekundu na nyeupe au kijivu. Chini ya ukuta huo kuna sehemu ya zege. Juu ya ukuta kuna miti na mimea ya ndizi na anga inaonekana buluu na mawingu machache.

Jengo refu la ghorofa linaonekana kama nyumba za kisasa za makazi. Lina rangi ya kahawia machungwa na yenye matusi meusi ya chuma, na pia madirisha na milango mikubwa. Kuna mitambo ya viyeyozi na vizimamoto vilivyowekwa kwenye kuta za nje. Anga lenye mawingu machache linaashiria hali nzuri ya hewa.

Ni jengo refu la biashara au makazi. Mbele kuna bango dogo la tangazo la mali isiyohamishika ambalo linaonyesha kuwa linauzwa kuanzia dola elfu arubaini. Bango hilo linaonyesha majina ya makampuni na pia kubwa la matangazo. Upande wa kulia na nyuma kuna mnara mrefu wenye muundo wa duara juu yake, kuashiria shughuli za kibiashara na mauzo ya majengo na viwanja.

Jengo la ghorofa ambalo linaonekana kama ni nyumba za kupangisha. Juu kwenye ukuta wake wa mawe kuna bango kubwa jekundu na weupe lilioandikwa kwa kupangisha. Lina vyumba vya kulala na sehemu ndogo ya kupumzika. Pia linatoa namba za simu za mawasiliano.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu na kwa umbali kuna majengo kadhaa yakiwemo majumba ya kisasa. Baadhi yao yanaonekana kuwa nyumba za kifahari na mengine kama majengo ya kibiashara. Hii inaashiria uwezo wa ujenzi wa maendeleo ya makazi na biashara katika eneo hilo.

Hili ni jengo la ghorofa likiwa na kuta za zege. Mbele ya jengo hilo kuna ua wa mabati. Juu ya jengo pia kuna matangi ya maji na anga ni la buluu lililowazi. Katika sehemu ya juu kuna nyaya za umeme zinazopita. Pia kuna miti na vichaka vidogo.

Lango la chumba la nyuma ambalo lina bango lenye maandishi, yanaonyesha kuwa jengo hilo linauzwa na kuna namba ya simu ya mawasiliano. Juu ya lango hilo kuna waya wa umeme kwa ajili ya usalama na kwa nyuma kuna jengo la ghorofa linaloonekana. Sehemu ya chini ya lango hilo imejengwa kwa matofali. Hii inaashiria huduma ya mali isiyohamishika au biashara ya nyumba.

Hii ni nyumba nzuri ya kisasa yenye gorofa mbili. Inaonekana kuwa na muundo wa kisasa na madirisha makubwa na sehemu iliyopambwa vizuri mbele yake. Kuna bustani ndogo na lango ka kuingilia linaonekana kuwa lenye mbao na nyumba ya jirani pia ina paa ya vigae vyekundu.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa mbili au tatu yenye madirisha maubwa. Nyumba hii imepakwa rangi ya kahawia na ina muundo wa kuvutia. Kwa mbele kuna bustani kubwa la nyasi ya kijani kibichi iliyotunzwa vizuri. Nyuma kuna ukuta wa zege unaozunguka eneo hilo. Hii inaonyesha mali ya kifahari, labda inauzwa au inakodishwa.

Jengo refu la gorofa likiwa na ya kahawia, kwenye paa la njengo kuna matangi ya maji na madirisha yake ni ya rangi ya blue inayongaa. Mbele ya jengo hilo kuna ukuta wa matofali ambao haujamalizwa na nyuma yake kuna nyumba nyingine ndogo. Eneo la mbele ya ukuta linaonekana kama ni ardhi tupu au shamba kavu. Anga ni safi na ni ya rangi ya blue .

Jengo la kisasa la makazi linaonekana kama nyumba la kifahari likiwa na gorofa kadhaa. Muundo wa jengo una jumuisha rangi ya kijivu na nyeupe na milango ya vioo. Majengo mengine yana fanana yako upande wa kushoto yaki ashiria kuwa hio ina weza sehemu ya mradi ya makaazi. Mbele yake ni eneo la bustani lenye miti na mimea michanga likionyesha utunzaji mzuri wa mazingira, pia kuna baisikeli mbili zilizo simama upande wa kulia karibu na njia ya kuingia ndani. Upande wa kushoto kuna paa la maegesho au kibanda cha kivuli kinacho onyesha kuwa kuna eneo la magari.

Majengo mawili ya ghorofa yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa. Kila jengo lina madirisha mengi. Kuna uzio kuzunguka majengo hayo na lango kuu la chuma. Kando ya uzio kuna lami inayoonyesha kuwa haya ni makaazi mapya ya ghorofa. Manthari inaonekana ya amani na inahusu huduma za kifedha au mali isiyohamishika.

Jengo la kisasa linaonekana kama nyumba kubwa au jumba la kifahari ambalo bado liko kwenye ujenzi. Lina ghorofa kadhaa na madirisha makubwa ya kioo. Rangi zinazotumika ni nyeupe, kijivu na blue nyeusi. Kuna wafanyikazi wanaofanya kazi na vifaa vimetawanyika ardhini. Mandhari ya jirani inaonyesha eneo la wazi lenye mimea na pia nguzo za umeme kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Bango la matangazo ya biashara lenye jina, mahali na ukubwa wa ofisi na nambari ya mawaziliano lililo kwenye chuma ndefu kando ya kichaka kirefu.

Rafu kubwa katika duka zilizojazwa na katoni ya mayai. Mayai haya yamepangwa kwa wingi katika viwango mbalimbali. Kuna bei na label ndogo zinazoonekana kwenye rafu zikionyesha bei ya mayai hayo. Baadhi ya label hizo zina maneno za offer kibao.

Jengo la biashara la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa duka kubwa la ununuzi. Kuna bango kubwa la blue lililoandikwa Chinasquare kwa herufi kubwa za manjano. Jengo lenyewe lina kuta za rangi za kahawia na zimepambwa kwa mistari ya rangi nyingi kama vile blue , kijani, njano na nyekundu. Anga ni la blue , safi, likiashiria hali ya hewa nzuri. Upande wa kulia kuna njia ya lami na kivuli cha jengo kinachoelekea chini.

Rafu ndefu zilizojazwa na vyakula vya mbwa katika duka kubwa. Mifuko ya vyakula vya mbwa vya aina na vipimo mbalimbali vimepangwa kwenye rafu hizi. Juu kuna bango lenye picha za aina tofauti za mbwa ikielezea wazi sehemu hiyo kuwa ya vyakula vya wanyama hawa.

Ni ndani ya duka kubwa la bidhaa. Sehemu ya mbele inaonekana kuwa na matunda na mboga. Kuna rundo kubwa la parachichi na mbele yake kuna matikiti maji. Juu ya matunda haya kuna mabango yanayoonyesha bei ya matikiti maji na parachichi. Nyuma ya eneo hili kuna njia ndefu iliyojaa rafu za bidhaa na wateja wengi. Pia kuna toroli za ununuzi. Dari ina taa nyingi na mabango yametundikwa kila mahali.

Hili ni eneo la malipo katika duka kubwa lenye vituo vya kujilipia mwenyewe. Kuna vitu vya skrini, vikataskana na vituo vya kulipa vinavyo ruhusu wateja kulipa bidhaa zao wenyewe. Nyuma ya vituo hivi pia kuna rafu nyingi zilizo jaa bidhaa mbali mbali.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na meza za maonyesho. Mbele kabisa kuna mkate mwingi uliopangwa, katikati kuna sehemu ya bidhaa mbalimbali na nyuma kuna sehemu za kutoa huduma kama vile pombe, simu na huduma za fedha. Duka linaonekana kuwa kubwa, safi na lenye taa nyingi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa za kielektroniki na vifaa vya nyumbani vimepangwa kwenye rafu nyeupe. Tunaweza kuona vitu kama vile majiko ya kupikia mchele, vitonoa mikate na vifaa vingine vya jikoni . Mwishoni mwa chumba kuna friji kadhaa na mteja mmoja akitembea karibu. Bei ya bidhaa moja imeandikwa kwenye karatasi ndogo ya manjano.

Ndani ya duka kubwa lenye vitu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Kuna foleni nyingi za bidhaa mbalimbali kuanzia kwa chakula kama vile mchele na nafaka. Na pia za usafi wa kibinafsi kama vile mafuta ya kujipaka. Zimepangwa vizuri ili kuwawezesha wateja kuziona na kuzifikia kwa urahisi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa inayoonyesha rafu zilizo jazwa na bidhaa mbali mbali katikati kuna bango kubwa la njano lenye maneno moto moto na uso wenye tabasamu. Chini ya bango hilo kuna rafu zilizojaa bidhaa zikiwemo za utunzaji wa nywele na bidhaa zingine.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa za chakula. Mbele kuna rafu yenye bidhaa zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna mrundiko wa makopo ya kimbo na mbele yake kuna makopo mengine ya nyanya za pumzika yakiwa yamepangwa kwenye standi. Sehemu ya kulia kuna eneo la nyama lilopangwa kwenye friji kubwa za maonesho. Kuna mabango yenye bei maalum za bidhaa mbalimbali.

Ni sehemu ya duka labda la vinywaji iliyojaa pombe na vinywaji vingine. Rafu nyeupe zimejaa chupa za aina mbalimbali za pombe kama vile mvinyo. Kuna pia pipa la mbao amabalo juu yake kuna chupa za vinywaji ikiwemo cocacola na matunda ya bandia kama zabibu.

Ndani ya duka kubwa ambalo limejaa bidhaa, na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni za maji za Nzangi ya machungwa na pakiti za soda. Gari la kubeba bidhaa pia lipo katikati. Kwa nyuma kuna mabango makubwa ya matangazo ya bidhaa kama vile Amara. Hii inaonyesha eneo la kununua vitu vya nyumbani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa likiwa na korido refu ya bidhaa mbalimbali. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa chupa za mafuta ya kupikia na mifuko ya mchele huku mteja akionekana kuangalia bidhaa hizo. Upande wa kushoto kuna rafu zenye vifaa vya kielektroniki kama vile televisheni na jokofu. Juu ya rafu kuna mabango yenye bei na matangazo.

Hii ni sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa. Kuna aina mbalimbali za mboga kama majani ya saladi na mboga jingine zikiwa zimepangwa kwenye meza maalum. Pia kuna ishara na mabango yanayoonyesha majina na bei za bidhaa. Sakafu ni ya vigae na ni safi.

Sehemu ya nyama katika duka kubwa. Kuna aina mbalimbali za nyama ikiwemo nyama ya ng'ombe, kuku na samaki. Baadhi ya nyama zimewekwa kwenye pakiti ndogo tayari ya wateja kununua. Pia kuna vibandiko vinavyoonyesha matoleo maalum.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu zilizopangwa vizuri zikiwa na bidhaa nyingi. Mwanamke mmoja anasukuma gari la kubeba bidhaa huku akionekana kichagua bidhaa kwenye rafu. Kuna mwanamke mwengine amesimama kando yake. Duka linaonekana kubwa la kisasa na taa zinaning'inia kutoka kwenye dari. Hii inaonesha shughuli za kawaida za ununuzi katika maduka makubwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, hasa eneo la bidhaa za matunda kama vile ndizi na mboga za aina mbalimbali zimepangwa kwa njia ya kuvutia kwenye rafu za mbao. Kwa nyuma kuna mabango yanaashiria sehemu zingine za duka hilo. Wahudumu na wanunuzi wanaonekana kuendeleza shughuli zao kwa utulivu.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo za usafi wa kibinafsi. Njia kati ya rafu ni pana ikiwa na sakafu ya vigae vyeupe. Wateja wengine wanaonekana wakitembea kwenye njia hiyo, baadhi yao wakiwa na troli za ununuzi. Kulia kuna baiskeli za watoto pamoja na rafu nyingine zenye bidhaa. Juu ya dari taa zinatoa mwanga wa kutosha.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, tunaona sehemu mbalimbali ikiwemo ya matunda na mboga kama nanasi, matikitimaji, ndizi na tufaha zilizopangwa vizuri kwenye vibweta. Pia kuna rafu zilizojaa mbegu kama karanga na maeneo ya vitu vinavyouzwa kwa wingi. Juu kuna mabango yenye maandishi kama kula vyema, hisi vyema. Sakafu ni nyeusi na kuna taa za kisa zimewekwa juu.

Mlango wa kuingia kwenye duka la Carrefour juu kuna bango kubwa lililoandikwa karibu Carrefour na chini kuna maneno yasemayo bei nafuu na vingi zaidi. Ndani tunaweza kuona kaunta ,mikokoteni ya ununuzi na watu wakitembea kuna mabango mengine yaliyoandikwa kila siku na maneno katika lugha ya Kiswahili yakiwemo karibu.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi ni za usafi na matumizi ya nyumbani kama vile sabuni ya kuosha vyombo, ya kufulia, dawa za kusafisha na bidhaa za kujipaka. Rafu za juu zimejaa bidhaa mbalimbali zikwemo sabuni, rafu za chini zina bidhaa chache zaidi lakini bado kuna nafasi ya kupanga bidhaa mpya. Hii inaonyesha jinsi bidhaa zilizopangwa katika duka kubwa kwa utaratibu mzuri zikiwa zimetengwa kulingana na aina yake.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja ambalo lina nembo inayoonekana upande wa kulia. Eneo hili lina counter za malipo ambazo zimeonyeshwa kwa rangi nyekundu na nambari kumi. Wateja na wafanyakazi wanahudumia wengine wakifanya kazi zao. Kuna ishara mbalimbali za matangazo na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu.

Ni sehemu ya duka kubwa ambapo kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa za usafi wa mdomo, bidhaa nyingi zinaonekana ni dawa za meno zenye rangi na kampuni tofauti, zimeangwa kwa utaratibu kwenye rafu kulingana na aina zake, sakafu ni ya vigae visafi na mwangaza ni wa kutosha.

Duka lenye nembo ya kuuza pombe na vinywaji vya aina mbali mbali vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Pia lina paa ya mabati lenye rangi nyeusi na glasi kwenye nembo iliyo kwenye mlango.